Ndani ya chumba panapotolewa huduma ya serikali. Kuna polisi wa kike ambaye amekuja kuhudumiwa katika sehemu hii. Katika upande ule mwingine, kuna mhudumu wa kiume ambaye anamhudumia polisi huyo wa kike kuna wengine ambao wako kando yake.

Mashabiki wa mojawapo za timu za mchezo wa kandanda nchini Kenya wanaoshangilia barabarani. Mashabiki hawa wawamevaa sare za rangi ya kijani kibichi kunao walio katika basi wameninginia hada sehemu ya nje na hata kuketi kaatika sehemu juu ya basi hilo.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wa kike wanaocheza uwanjani, wachezaji hawa ni wa timu mbili tofauti . Aliye na mpira sasa ni wa timu moja inayovaa jezi za rangi ya bluu wale wengine wanavaa sare za rangi nyeupe. Kando yao kuna mashabiki ambao wamekuja kuwashabikia.

Ni katika jumba panapotolewa huduma za serikali. Kuna viongozi wa kiserikali ambao wapo katika sehemu hii. Viongozi hawa wa aonekana kupewa maelezo ya kuhudumu ambaye yuko katika sehemu hii. Viongozi hawa wameandamana pamoja na watu mbalimbali ikiwemo afisa wa polisi.

Mwanamme wa umri wa makamo ambaye amesimama kandokando ya barabara katika magari yanapoegeshwa, mwanamme huyu anaonekana kubeba cheti, cheti hiki ni cheti cha usafiri, ambacho pia chaitwa paspoti, anaonekana kufurahia kuwa na cheti hicho.

Pasipoti zilizowekwa mezani, pasipoti hizi zimepangwa katika makundi madogomadogo, makundi haya madogomadogo yameorodheshwa kwa kutumia alfabeti mbalimbali kwa mfano kuna d na p zinazoonekana wazi miongoni mwa makundi mengine madogomadogo.

Wananchi au mashabiki wa timu ya Kenya. Kuna wanaume watatu, wawili wao ni wazungu, mmoja ni wa asilia ya kiafrika. Wale wazungu wamejipaka usoni rangi, kwa kutumia rangi za bendera ya Kenya pia wamevaa jezi iliyo na rangi za Kenya, anaye aliye katikati anapiga picha.

Wachezaji wa kiume, watano wa timu mbili tofauti wa mchezo wa kandanda wanaocheza uwanjani. Wachezaji hao wanaung'ang'ania mpira. Mmoja wao amevaa sare nyekundu, wengine wamevaa sare ya manjano, na kaptura za rangi ya bluu. Nyuma yao, kuna mashabiki wengi ambao wanashuhudia uchezaji wao.

Nembo ya moja wapo yachama cha kisiasa nchini Kenya, katika nembo hii kuna mikono miwili ambao imesalimiana hewani, chini ya nembo hiyo kuna kauli ya tuko pamoja, kauli hii imeandikwa kwa rangi ya manjano pia kuna sehemu ya juu ambao iko katika rangi ya manjano, nyeusi na nyekundu pia.

Ndani ya hema panapotolewa huduma mbalimbali za kiserikali katika nchi ya Kenya. Katika hema hili kuna watu mbalimbali ambao wamekuja kuhudumiwa. Watu hawa ni wanawake kwa wanaume. Pia kuna wahudumu walioketi upande mwingine wa meza, wanawake kwa wanaume wanaowahudumia. Huduma zinazotolewa katika sehemu hizi zinajumuisha za vitambulisho, za HELB, miongoni mwa mingi nyinginezo.

Mashabiki ya mojawapo wa timu za mchezo wa kandanda nchini Kenya, mashabiki hawa ni wa kike na wanaonekana kutembea wakipiga gumzo. Mashabiki hawa ni wa timu ya kandanda ya Gor mahia nchini Kenya, mashabiki hawa wanaonekana kuvaa jezi rasmi za timu hiyo ambazo huwa ni za rangi nyeupe pamoja na rangi ya kijani kibichi.

Ni sehemu ya chumba panapotolewa huduma za kiserekali katika sehemu hii upande wa ndani kuna mhudumu na katika sehemu ya nje kuna wananchi wawili ambao wanahudumiwa, sehemu hii ni sehemu pia inayotoa huduma za kifedha katika jumba hili kwa mfano kuna huduma ya Mpesa miongoni mwa huduma nyingi nyinginezo.

Hawa ni viongozi katika serikali viongozi hawa ni wa serikali iliyotangulia iliyo mamlakani kwa sasa nchini Kenya. Anayeonekana kwa wazi ni aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Bwana Uhuru Kenyatta.

Katika sehemu panapotolewa huduma za kiserikali. Kuna muhudumu ambaye amevaa shati jeupe na suruali nyeusi. Anamhudumia mwanamme aliye mbele yake kwa kumchukua alama za vidole. Nyuma yake kuna watu wa kiume kwa wa kike ambayo pia anangoja kuhudumia.

Uwanjani, panapochezwa mpira wa kandanda, una wachezaji wa timu moja ambao wameshikana pamoja wakinongonezana kabla ya kuanza kucheza, pale kando kuna mashabiki wengi ambao wamekuja kushuhudia mchezo wenyewe.

Ndani ya hema panapotolewa huduma za serikali. Katika hema hili kuna muhudumu mmoja mbaye ameketi kando ya meza, mbele ya vitarakilishi akiwahudumia wateja wake. Kuna wananchi ambao wamepiga foleni wazee kwa vijana wakingoja kuhudumiwa. Katika sehemu ya mbali pia kuna wananchi ambao wamepiga foleni wakielekea sehemu nyingine panapotolewa huduma.

Watu walio katika jumba la kutoa huduma za serikari. Jumba hili linatoa huduma ya uhamiaji, kuna wale wameketi wakingoja kuhudumiwa, kuna wengine wamesimama wakiendelea kuhudumiwa.

Viongozi wa kisiasa katika nchi ya Kenya, viongozi hawa ni aliyekuwa rais wa zamani wa nchi ya kenya bwana Uhuru Kenyatta yuko pamoja na mwanasiasa mwingine wa kike aitwaye Millicent Omanga wanaonekana kusalamiana huku wakiwa na furaha chungu nzima.

Wachezaji wa kandanda wa mojawapo ya timu za kandanda za nchi ya Kenya. Wachezaji hawa ni wa timu ya Ulinzi. Wachezaji hao wamejivika katika jezi nyekundu. Wako uwanjani wanafanya mazoezi. Wanaoenakana kufurahia mazoezi hayo.

Wachezaji wa timu inayocheza mchezo wa kandanda nchini Kenya. Wachezaji hawa wamebeba kikombe ambacho wamekishinda. Wanashangilia kwa furaha. Kuna mtoto kando yao, ambaye amebeba mpira. Wachezaji hawa wamevaa jezi zilizo na rangi ya manjano pamoja na ile ya kijani kibichi.

Viongozi watatu wa kiserikali katika nchi ya Kenya, wawili wa kiume na mmoja wa kike. Yule wa kike amejitwika katika mavazi ya kijaji au mavazi ya mahakama walio kando yao mmoja ni rais wa nchi ya Kenya mwingine ni spika katika bunge la kitaifa ya nchi ya Kenya mikono yao wameshikilia vitabu vilivyo na ripoti kuhusu utendakazi wa mahakama nchini Kenya.

Sehemu iliyo kando na hema kuna watu wanne, mmoja anaonekana kwa umbali ila kuna watatu wanaonekana kwa karibu. Ni sehemu ambapo huduma za serikali zinatolewa. Kuna mwanamke wa umri wa makamu anayechukuliwa alama za vidole na mwanamume wa umri wa makamu aliyeketi. Kando yao kuna stempu na vifaa vingine vya kiofisi.

Uwanjani katika sehemu panapochezewa mchezo wa mpira wa vikapu, kuna wachezaji wawili ambao wanacheza, mchezaji wa kwanza amevaa jersey nyeusi na ni wa nchi ya Kenya yule mwingine amevaa jersey ya rangi ya kijani kibichi. Sehemu hii haina mashabiki.

Ndani ya ofisi panapo tolewa huduma za kiserikali, kuna watu wanne mwanake mmoja na wanaume watatu, mwanamke huyu na mwanaume mwenzake wamevaa sare kwenye shati ya wahudumu katika ofisi hii, wanamuhudumia mtu mwanaume mmoja ambaye amevaa suti ya bluu ambaye anaonekana kuandika chini kitu, anasaidiwa kutoa huduma zao kwa kutumia vifaa kama vile kamera na tarakilishi.

Mashabiki mojawapo timu za kandanda injini Kenya ni mashabiki wa timu ya soka ya Gormaiya. Mashabiki yao wamejifika katika jesi za timu yao, jesi hizi ni rangi za kijani kipiji pamoja na nyeupe. Anayeonekana kwa karibu ni kiongozi wao ambaye amejifika katika jesi zinazoonekana Kama jesi za askari na amebeba pango linalosema sasa tunaitaji Mancity.

Mashabiki wa michezo. Mashabiki hawa ni wa nchi ya Kenya. Mashabiki hawa wamemajibika mavazi chezi zilizona rangi za bendera ya nchi ya Kenya. Pia mwanaume aliye katikati usoni amejibaka rangi za bendera ya nchi ya Kenya.

Ndani ya hema panapotolewa huduma mbalimbali za serikali katika nchi ya Kenya. Kuna wahudumu walioketi katika upande mmoja wa madawati. Wahudumu hao wamevaa mashati meupe na fulana nyeusi. Wanatoa huduma mbalimbali kama vile za NTSA Good conduct miongoni mwa nyingine. Kuna wananchi, wanawake kwa wanaume ambao wanahudumiwa katika sehemu hii. Wanachi wote wanaoonekana katika sehemu hii wamevaa barakoa.

Ni katika chumba panapotolewa huduma za serikali. Chumba hiki kimepambwa vizuri. Katika chumba hiki kuna wananchi ambao wameketi katika viti wakingoja kuhudumiwa. Mbele Yao panapotolewa huduma, kuna mwananchi mmoja ameketi mbele ya mhudumu akihudumiwa.

Wachezaji walio kiwanjani, wachezaji hawa ni wa mpira wa kandanda. Wachezaji hawa wanasherekea baada ya kufunga bao. Wana furaha katika kusherekea kwao.

Viongozi wa kitengo cha mahakama nchini Kenya , viongozi hawa ni pamoja na jaji mkuu nchini Kenya Bi. Martha Koome kando kando yake kuna mawakili wengine wanaonekana kutoa taarifa kwa wanahabari kuhusu swala fulani.

Wachezaji, wa mchezo wa mpira wa vikapu. Wachezajia hawa ni wakike na wanaonekana kucheza mchezo huu. Wachezajia hawa wamejivika katika jezi nyaupe na wengine katika jezi za buluu.

Maafisa wa serikali akiwemo naibu wa rais wa sasa wa nchi kenya bwana Kithure Kindiki wamo katika chumba kinachotumika kutoa huduma za kiserikali, naibu wa rais anaonekana kumweleza mwananchi mmoja wa kike ambaye amebeba mtoto kuhusu huduma zinazotelewa katika chumba hicho.

Uwanjani katika sehemu panapofanyika mchezo ya riadha. Kuna mwanariadha ambaye anashiriki katika mchezo wa kuruka mjanga, mwanariadha huyu tayari asharuka na riadha huyu ni wa kiume na amevaa sare nyeupe. Sehemu ya mbali uwanja unaonekana kutokuwa na mashabiki ila wasimamizi wachache wanaoonekana Kwa umbali.

Ndani ya jumba panapotolewa huduma za serikali, katika sehemu hii kuna watu wawili ambao wameketi, mmoja ni mhudumu ambaye yuko upande wa ndani mbele ya tarakilishi, mbele yake kuna mwananchi wa kike pia ambaye anahudumiwa katika sehemu hiyo.

Uwanjani, ambapo kuna wachezaji wa timu mbili tofauti wanaocheza mpira wa kandanda. Timu moja wamevaa jezi nyekundu na kaptura nyeusi. Timu nyingine wamevaa jezi zilizo na mchanganyiko wa rangi ya manjano na kijani kibichi. Kwa umbali, kunaonekana mashabiki wengi ambao wamekuja kushuhudia mchezo huu.

Wachezaji wa mpira wa kandanda walio uwanjani wakicheza wachezaji hawa ni wa timu mbili tofauti timu moja imejivika katika jezi za rangi ya kijani kibichi wengine katika rangi ya manjano mashabik wanaonekana kufurika pomoni kuja kuutazama mchezo wenyewe.

Katika jumba panapo tolewa huduma za serikali nchini Kenya kuna watu wa kiume wanne watatu wao ni wanaonekana kuwa wahudumu kutokana na mavazi ambayo wamevaa na mmoja ni mwananchi ambaye amekuja kuhudumiwa . Mwananchi huyu anapokezwa kitambulisho na mmoja wa wahudumu . Wote wanaonekana wamevaa barakoa.

Katika chumba la huduma center , panapotolewa huduma mbalimbali za serikali. Huduma zinazotolewa katika sehemu hii ni pamoja na huduma ya malipo ya uzeeni, huduma ya SHA, miongoni mwa huduma nyingi nyinginezo. Kuna wanainchi wawili , ambao wameketi katika upande wa mbele, wakihudumiwa na wahudumu wa kiume waliokatika upande Ile mwingine.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wanaocheza huku kando yao mashabiki wakiwatazama kuna wachezaji wawili ambao wanang'ang'ania mpira wengine wawili wakiwa nyuma yao na wengine kandokando.

Katika chumba panapotolewa huduma za kiserikali nchini Kenya katika chumba hii kuna viti ambavyo vimepangwa vizuri ambapo wananchi wanao hudumiwa wameketi mbele yao kuna wahudumu ambao wanashughulika na vitengo mbali mbali vya huduma za serikali.

Katika sehemu ya nyumba panapotolewa huduma za kiserikali pana wahudumu wa kike kwa wa kiume walio upande mmoja wa meza wakiwahudumia wateja wao. Kuna wananchi wawili wanaohudumiwa, mmoja wa kike , mwengine wa kiume. Yule wa kiume ni askari kutokana na sare ambazo amezivaa. Mezani kuna kifaa cha kuchapisha, kuna tarakilishi. Pia kuna simu.

Katika sehemu panapotolewa huduma za kiserikali kuna mhudumu wa kike aliyevaa shati jeupe ambaye anaonekana kuwaeleza wananchi wa kike walio katika meza hilo kuhusu huduma fulani, wako makini wanaskiza wananchi wale wa kike wote wamefunika vichwa vyao vizuri na wamevaa mavazi ya aina ya kanga na dera.

Ndani ya jumba panapotolewa huduma za serikali. Huduma inayotolewa katika sehemu hii ni huduma za uhamiaji, Kuna viti ambavyo vimepangwa katika sehemu ya mbele, Kuna wananchi kadhaa ambao wameketi katika viti hivyo wanaume kwa wanawake. Kunawale ambao wamesimama kaika kaunta wakihudumiwa na pia wale wamesimama nyuma ya wale wanaohudumiwa.

Ni uwanjani katika sehemu ambapo kuna mashabiki. Kuna mashabiki wa kiume kwa wa kike. Mashabiki hawa ni wa nchi ya Kenya, hii ni kwasababu ya jezi ambazo wamezivalia Zilizo na rangi ya nchi ya Kenya. Mashabiki hawa wako katika sehemu ya juu kabisa ya uwanja. Karibu na paa. Mashabiki hawa wengi wanaonekana kusimama.

Wananchi ambao wako uwanjani, wananchi wao wanaonenakana kushabikia mchezo flani, shabiki hao ni wa nchi ya Kenya kwa sababu tunaona kwamba wana bendera za nchi ya Kenya. Pia kuna wale ambao wamevaa jezi ambazo zina rangi ya bendera ya nchi ya Kenya.

Mashabiki wa mchezo wa raga wa nchi ya Kenya, mashabiki hawa wanashabikia na kushangilia timu yao Kwa furaha. Kuna shabiki wanaoonekana wa karibu ni mzungu ambaye yuko pale kushabikia timu ya Kenya pia upande mwingine kuna yule aliyebeba bendera ya Kenya.

Viongozi wa kisiasa katika serikali ya Kenya. Watatu wanaonekana kwa karibu, wawili wa kiume na mmoja wa kike. Wanaonekana kujadiliana kuhusu swala fulani. Wamevaa shati nyekundu na kofia nyekundu. Nyuma yao kuna watu wengine pia wengi, shati ambazo zimebakiwa na viongozi wa kiume zimebandikwa, majina yao.

Wachezaji wa timu ya kenya ya mchezo wa raga wanaoshangilia baada ya kushinda kikombe wamevaa sare nyekundu zilizo na rangi nyeupe na ya kijani kibichi kikombe ambachowamekibeba kina ishara za ndovu wawili waneshikana sehemu ya mbele.

Ndani ya chumba, panapotolewa huduma za serikali ya nchi ya Kenya. Huduma zinazotolewa katika chumba hili, ni huduma za uamiaji. Kuna wanainchi mbalimbali ambao wameketi katika viti wakingoja kuhudumiwa. Kuna wale wamesimama katika kaunta wakihudumiwa ,pia kuna wale wanaonekana kusimama kando kando katika sehemu hii.

Kiongozi wa kiserikali anaye apishwa . Kiongozi huyu ni rais wa sasa wa Kenya Bwana William Ruto . Kando yake kuna mke wake Bi. Rachael Ruto . Anaapichwa na mratibu wa mahakama , nyuma yake kuna majaji , viongozi wengine , wanawake kwa wanaume wanaoshuhudia.

Katika jumba panapotolewa huduma za serikali. Ni sehemu ambapo vyeti vya usafiri huwa vinachukukiwa. Katika sehemu hii kuna wananchi mbali mbali ambao wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa wengine wanajisajili katika vitabu. Upande mwingine kuna wahudumu wawili ambao wanahudumia wananchi waliopiga foleni.

Viongozi katika serikali ya nchi ya Kenya. Viongozi hawa ni raisi wa sasa wa nchi ya Kenya, Bwana Wiliam Ruto akiwa na jaji mkuu Bi. Martha Koome. Wanaonekana kufurahia na kupiga gumzo. Wako katika hafla fulani.

Katika sehemu ya nje, katika jumba panatolewa huduma za serikali. Kuna wahudumu ambao wanawashughulikia wateja wao. Wahudumu hawa wamevaa fulana nyeusi na shati nyeupe. Wahudumu wa kike wamevaa barakoa, miongoni mwa watu ambao wamekuja kuhudumiwa kakita sehemu hii ni wa kike kwa wakiume; wengi wanaonekana kuwa vijana.

Viongozi wa serikali nji ya Kenya, viongozi hawa ni Rais wa sasa wa nchi ya Kenya, Bwana William Ruto, akiwa na aliyekuwa naibu wake wa rais Bwana Rigathi Gachagua, wako pamoja na aliyekuwa jaji mkuu wa nji ya Kenya Bwana Maraga na jaji mkuu wa sasa Bi. Martha Koome na msaidizi wake. Majaji hao wanaonekana katika sehemu hii wamejipika katika mavazi rasmi ya vijaji.

Wachezaji wa mchezo wa raga wa timu ya Kenya, wachezaji hawa wanaonekana kusherekea wameinua mikono yao wote. Miongoni wao wamebeba maua, walio simama katika upande wa mbele wameshika bendera ya Kenya. Wamevaa nguo nyeusi hila kuna wachache ambaye wamevaa t-sheti nyeupe.

Ndani ya ofisi, kuna watu watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja. Mwanamke mmoja, aliyevaa koti jeupe, ameketi mbele ya kamera inayomrekodi. Mwanamke mwingine na mwanaume, waliovaa koti nyeusi wako mbele ya tarakilishi, wakimwongoza na kumwelekeza yule anayerekodiwa.

Sehemu panapotolewa huduma za serikali, katika sehemu hii kunafanyika usajili wa vitambulisho kuna mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuthibitisha stakabadhi zinazotumika katika usajili huu wa vitambulisho, kuna mwingine kando yake ambaye anawachukua wananchi wengine vidole vyao.

Katika idara ya mahakama palipo na koti spesheli zilizo tumika kutatua maswala mbali mbali, kuna Watu, wanaume kwa wanawake ambao wamesimama, wengine wameketi, ili kupigwa picha, wengi wamevaa tisheti, na shati nyeype kuna wachache ambao qamevaa tisheti za kijani kibichi, na nyeusi.

Ndani ya hema panapotolewa huduma ya serikali. Katika hema hili kuna wahudumu ambao wa kike ambao wameketi katika upande mmoja. Upande mwengine kuna wananchi ambao wanahudumiwa. Miongoni mwa wahudumu hawa na wananchi wamevaa barakoa.

Kuna waziri wa kiume wa nchi ya Kenya, waziri mwenyewe yupo katika majengo ya Rais, waziri mwenyewe anakula kiapo kwasababu tunamwona ana bibilia mkononi, na mbele yake kuna kipasa sauti ambacho anakitumia kuzungumza, nyuma yake kuna bendera mbili, zinazowasilisha serkali ya nchi ya Kenya.

Mtaro uliochimbwa kando kando ya barabara, mtaro huu bado unaendelea kuchimbwa kuna maji mengi ambayo yanafaa kuelekezwa sehemu nyingine kando ya mtaro huu kuna majumba pia sehemu nyingine kuna vikingi vya stima

Viongozi wa mojawapo ya vyama, vya nchi ya kenya, viongozi hawa ni wa chama cha ODM. Viongozi hawa wanaonekana kutoa taarifa, mbele ya wanahabari, viongozi hawa wamejivika kofia za chama na rangi na nembo za chama.

Ndani ya hema panapo tolewa huduma za kiserikali kuna kuhudumu mmoja aliyevalia shati jeupe na fulana nyeusi, ambaye amekaa mbele ya meza iliyo na kipakatalishi na vifaa vingine vya kidijitali, vinavyotumika kutoa huduma . Mbele yake kumesimama wananchi wa kiume ambao wanaohudumiwa.

Ndani ya jengo, panapotolewa huduma za serikali. Katika sehemu hii, kuna viti ambavyo vimepangwa vizuri. Viti hivi ndivyo hutumika na wananchi wanaongoja kuhudumiwa. Katika sehemu ya mbele, kuna mahali panapotolewa huduma hiyo. Kuna wahudumu ambao wameketi mbele ya tarakilishi na kuna wananchi wameketi upande mwingine wakihudumiwa.

Chumba panapotolewa huduma za kiserikali, katika chumba hiki wahudumu wa sehemu hii wameketi katika viti makini wakimsikiliza mmoja aliyesimama mbele yao, pia kuna mwingine aliyeketi kando yake.

Viongozi wawili wakiserikali katika nchi ya Kenya. Viongozi hawa ni wa kike na wa kiume. Yule wa kiume ni rais wa sasa wa nchi ya Kenya Bwana William Ruto, yule wa kike ni jaji mkuu wa sasa Bii Martha Koome. Rais William Ruto amevaa suti nyeusi ilhali Bii Koome amevaa nguo rasmi ya kijaji. Nyuma yao kuna majaji mengine na watu wengi.

Wachezaji wa timu mchezo wa kandanda pale uwanjani wanashangilia jinsi zao ni wa kiume wanafurahia huku wakipiga makofi wamevaa sare za manjano ambazo pia zina rangi ya kijani kibichi nyuma yao katika sehemu ya mashabiki kuna mashabiki wachache wanaonekana kwa umbali.

Ndani ya hema panapotolewa huduma za kiserikali, katika sehemu moja ya meza kuna wahudumu ambao ni wanawake kwa wanaume, wahudumu hawa wamevaa barakoa wamevaa shati zilizo na rangi nyeupe na nyekundu, upande mwingine wa meza kuna wananchi mbalimbali ambao wanahudumiwa, wahudumu hawa wanatumia vifaa mbalimbali kama vile vifaa vya kuchapisha pamoja na tarakilishi.

Sehemu ya nje katika jumba panapotolewa huduma za serikali ni katika meza ambapo huwa unatolewa habari za jumla kuhusu huduma zinazopatikana katika sehemu hii. Kuna wahudumu mbalimbali ambao wameketi , wengine wamesimama karibu na sehemu hii pia Kuna wanainchi ambao wanaonekana kwa umbali

Viongozi wa serikali katika nchi ya Kenya ambao wamesimama wakipiga gumzo. Viongozi hawa ni aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya, Bwana Uhuru Kenyatta akiwa na majaji wa Mahakama Kuu ya nchi ya Kenya; akiwemo aliyekuwa Jaji Mkuu wa nchi ya Kenya, Bwana Maraga. Majaji hawa wamejivika katika mavazi yao rasmi ya ujaji.

Ni katika jumba panapotolewa huduma za kiserikali nchini Kenya. Kuna viti ambavyo vimepangwa sehemu ya mbele ya meza mahali ambapo wale wanaohudumiwa wanaketi. Kuna wananchi wawili wa kike ambao wameketi wakihudumiwa. Upande ule mwingine kuna wahudumu mbalimbali. Huduma zinazotolewa katika sehemu hii ni kama vile Uwezo Fund, SHA, NSSF , zile za HELB pamoja na KUCCPS .

Viongozi serikali ya mji ya Kenya wanasiasa wa nchi ya Kenya pamoja na wanasiasa. Viongozi hawa wanajumuisha maspika wa mabunge nchi ya kenya, pia kuna haki mkuu pamoja na msaidizi wake. Upande mwingine pale nyuma wabunge na vinara wa bungeni

Wananchi wanaotembea mtaani , wananchi hawa wapo katika kampeni , wananchi hawa ni wanaume kwa wanawake mmoja wao anaonekana kubeba bango ambalo linaonyesha Raila Odinga pamoja na Kalonzo Musyoka ambao wanatarajia kuwa rais katika mwaka 2017 nchini Kenya .

Viongozi wawili wa kiume wa kiserikali katika nchi ya Kenya. Viongozi hawa ni aliyekuwa rais wa zamani wa nchi ya Kenya, Uhuru Kenyataa akiwa na Jaji Mkuu wa kitambo, Bwana Maraga. Rais Kenyatta amevaa suti nyeusi na shati jeupe. Bwana Maraga amejivika katika mavazi ya kijaji ikiwemo kofia rasmi inayovaliwa na majaji.

Viongozi wa serikali katika nchi ya Kenya, viongozi hawa ni raisi wa sasa William Samoei Ruto wa nchi ya Kenya, akiwa pamoja na jaji mkuu wa nchi ya Kenya, Bi. Martha Koome.

Wachezaji watano wa kiume wa mojawapo ya timu za kandanda mchini Kenya, wako uwanjani wanashangilia kwa furaha, wamevaa jezi za rangi ya blue zilizoandikwa Bandari fc.

Wachezaji ambao wako uwanjani wanacheza, wachezaji hawa wanacheza mpira wa kandanda, wachezaji hawa ni wa timu mbili tofauti. Timu moja imejivika chezi za rangi ya manjano, wachezaji wengine wamejivika chezi za rangi nyekundu. Wana, Kuna kando yao kuna mashabik ambao wameketi katika viti.

Uwanjani ambapo kuna wananchi wa aina mbalimbali wananchi hawa wameketi katika viti wanashuhudia tukio fulani. Wananchi hawa wanadhihirisha hisia mbalimbali kuna wale ambao wamefurahia kuna wale wanonekana kutofurahia . Wamejivika katika jezi mbalimbali kwa mfano kuna wale wamejivika jezi nyekundu miongoni mwa nyingi nyinginezo.

Chumba kinachoonekana kuwa ofisi, katika chumba hiki kuna watu watatu ambao wanaonekana kuwa maafisa mbele yao kuna msichana aliyeketi mbele ya camera inayomrekodi kuhusu jambo fulani.

Mashabiki wa timu ya nchi ya Kenya walio uwanjani wakishabikia timu yao, mashabiki hawa ni wa kiume kwa wa kike mashabiki hawa wanaonekana kushangilia kwa furaha. Anayeonekana kwa karibu amevaa jezi ya timu ya Kenya ambayo ina nembo na rangi za bendera ya Kenya, wengine wanaonekana kwa nyuma kuna firimbi mdomoni wengi wanaonekanakwa karibu wamevaa miwani.

Wachezaji wa timu mbili tofauti za mpira wa kandanda wanaocheza uwanjani. Wachezaji wawili ambao wana mpira mbele yao wanaong'ang'ania. Timu hizi mbili tofauti mojawapo inavaa jezi nyeupe nyingine inavaa jezi nyekundu. Wanachezea uwanja wa POLICE SACCO STADIUM kutokana na nembo iliyo nyuma yao.

Sehemu panapotolewa huduma za serikali, huduma inayotolewa katika sehemu hii ni huduma ya masuala ya uhamiaji, katika sehemu hii kuna wananchi ambao wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa, wananchi hawa wote wanaonekana kuvaa maski wote.

Uwanjani ambapo kuna kiongozi anayeapishwa, kiongozi huyo ni rais wa sasa wa nchi ya Kenya, Bwana William Ruto. Kando yake yuko na mke wake. Kando yake pia kuna Mratibu wa Mahakama nchini Kenya ambaye anaongoza uapishaji huo. Nyuma yake kuna viongozi mbalimbali na wananchi wanaoshuhudia kuapishwa huko kwake.

Viongozi wa kiserikari ikiwemo aliyekuwa naibu wa rais wa nchi ya Kenya bwana Rigathi Gachagua akiwa pamoja na watendakazi wengine wa serikali wamo katika chumba, chumba kinachotumika kutoa huduma za kiserikali katika chumba hiki anaonekana kuelezwa kuhusu namna huduma fulani inavyofanya kazi.

Uwanjani katika sehemu ambapo kuna mashabiki kwa karibu kunaonekana shabiki wa kike ambaye amejivika katika vazi lililo na rangi za bendera za nchi ya Kenya. Mkononi ameshika bendera ya nchi ya Kenya. Nyuma yake kuna mashabiki wengine wanaonekana wa kiume kwa wa kike.

Sehemu ya uwanja panapokaa mashabiki au wananchi. Kuna mashabiki aina mbali mbali kuna wanaume kwa wanawake. Mashabiki hao wengi wanaonekana wamevaa jezi zilizo na rangi za bendera ya kenya kwa umbali pia kuna wale wa karibu. Wengine wanashangilia, wengine wanaonekana kushangaa.

Ni katika sehemu panatolewa huduma za serikali. Kuna wanaume watatu ambao wamekaa katika meza. Wanaume hao wanaonenakana kuthibitisha stakabadhi zinazotolewa. Huduma unaotolewa hapa inaonekana kuwa ni huduma ya kuchukua vitambulisho. Kuna mwanafunzi ambaye amesimama mbele yao akileta nakala yake. Kuna wanawake wengine wameketi upande mwingine wakingoja kuhudumiwa.

Wachezaji wa timu ya kandanda ya wasichana wa shule fulani. Wachezaji hawa wamesimama kupigwa picha. Wachezaji hawa wanashiriki katika kinyang'anyiro cha Chapati Dimba na Safaricom. Wachezaji hawa wote ni wa kike na ni wa umri mdogo.

Uwanjani katika sehemu panapoketi mashabiki kuna mashabiki walioketi wakishuhudia tukio linaloendelea shambani kuna wale pia ambao wamesimama wakishabikia, mashabiki hawa wamevaa sare tofauti tofauti, kuna wale wamevaa sare za rangi ya kijani kibichi mwingine amevaa sare za manjano miongoni mwa rangi nyingine.

Viongozi katika serikali ya nchi ya Kenya wako katika chumba wanawake kwa wanaume wamesimama. Walio mbele wanaonekana kusalimiana .Mmoja wao ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya Bi. Maartha Koome anasalimiana na kiongozi mwingine wa kiume. Viongozi walio kando yao wamefurahia.

Ni katika chumba panapo tolewa huduma za serikali nchini Kenya, katika chumba hii kuna wananchi ambao wameketi katika viti wakingoja kuhudumiwa na wananchi hawa ni miongoni mwao ni wanawake kwa wanaume, mbele yao kuna mhudumu ambaye amesimama akiwashughulikia na kuwaongoza.